Hawa ni watu ambao wameshika bendera ya kenya huku wakiwa wamenyoosha mikono yao juu. Nyuma yao kukiwa na bango la mmoja ya wachezaji ambao wanaomboleza huku wakiwa wameshika maua na kumpaa buriani mchezaji huyo.

Hawa ni wazalendo ambao wanaonekana kutabasamu na kupiga picha kwenye simu zao wakiwa wenye tabasamu mengi huku wakiwa wamevalia nguo yenye rangi ya bendera ya nchi ya Kenya huku wakiwa wamepaka rangi inayo rangi rangi inayofanana na ya bendera ya nchi kwenye nyuso zao wakiwa wenye tabasamu sana.

Hii ni moja wapo ya jiji ambayo linaonekana chafu imetapakaa kila mahali. Moja ya mvereji ya maji limekuwa dimbwi la taka ambalo takataka zimewekwa, takataka za kila aina, takataka ya plastiki na hata takataka za chakula.

Hawa ni mawakili wakiongozwa na rais wa chama cha mawakili nchini aliyekuwa naibu rais ama aliyekuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya. Aliyekuwa rais wa chama cha mawakili nchini na wakili wenzao wakiwa wanapeana habari.

Hivi ni vyeti vya pasipoti, vinavyowezesha mmoja kuingia na kutoka nje ya nchi nyingine, zikiwa zimepangwa kwa utaratibu zkiwa zimewekwa kwa meza moja katika huduma ya kupeana vyeti hivyo.

Huyu ni aliyekuwa naibu wa rais wa nchi ya Kenya akiwa anapewa ama anazindua moja ya huduma ambazo serekali inapeana katika kituo cha huduma huku wakiwa na wakuu wa idara hiyo wenye chumba hilo.

Hawa ni wachezaji ambao wanaonekana kuwa katika uga moja ,huku mmoja wao akiwa anasherehekea akiwa amefungua mdomo wake wazi akisherekea bao ambalo wamelifunga.

Huu unaonekana kuwa ni uzinduzi wa moja za huduma ambazo zinapeanwa kwenye huduma centre ambazo huwa zinapeana huduma za serikali ama huduma za serikali katika kaunti tofuati tofauti nchini.

Hawa ni wanachama wa chama cha kisiasa huku Kenya wakitagamana katika kongamano moja katika chumba moja huku mjini uku wengine wakiwa wenye tabasamu kabisa wakinogonezana moja kwa moja.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza mpira uwanjani , huku watatu wao ambao wamevalia sare sawia wanatoka timu moja, huku mwingine mpinzani wao akiwa ni mmoja tu, ambaye anaonekana kumkaribia mmoja mchezaji ambaye ako na mpira.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili ambazo wanajengana mpira uwanjani huku mashabiki wakiwa wanashabikia huku wengi wao wakiwa wamesimama wakiinua mikono yao juu.

Hii ni kifaa cha plastiki, inayotumika mara mingi kuweka ama kuhifadhi takataka ndani ya nyumba panapo kuwa na takataka ambazo, mabaki ya chakula, karatasi na hata ya plastiki.

Huyu ni rais wa Jamhuri ya Kenya akichukua kiapo yake, huku mkewe rais akiwa ameshikilia Bibilia na katiba ya nchi ya Kenya.

Hapa tunaona wakenya ambao wanapanga foleni kwenye kituo cha huduma center wakingoja kupewa huduma za serekali. Huku tunaona wafanyakazi wakiwapa maelekezo jinsi ya kufuata utaratibu ndo wapate huduma.

Hawa ni wafanyakazi wa huduma center wakipeana huduma kwa wananchi wa kenya wanaotaka kupata huduma zinazohusiana na usalama wa barabara na hata kupata hifadhi ya kuonyesha kuwa wewe ni mkenya anayefanya mkenya mwenye hadhi mzuri.

Huyu ni mwanasiasa mmoja aliyekuwa anawania kiti ya mama wa kaunti katika kaunti ya Nairobi na alikuwa na msimamao kuwa yeye anasimamia amani.

Hawa ni wakenya wazalendo ambao wamehuduruia hafla moja ya kishera ya nchi ya Kenya katika uwanja kuu wa Kasarani huku akiwa na tabasamu na furaha tele.

Hawa ni mashabiki wa timu moja ya mchezo, huku nchini ambao wanaonekana wamevalia jezi yenye rangi ya bendera ya nchi, huku wengine wakiwa wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya, huku wanashabikia wako wenye tabasamu sana kwenye uwanjani.

Awa ni wachezaji ambao wanaonekana kuchenga mpira wa njani huku wa mashabiki wao wakiwa wanashabikia. Wakiwa kuna wenye wanasimama huku karibu na mlingoti, wengine wakiwa wameshikilia bendera za timu zao.

Hawa ni kina dada ambao wanacheza mkeka. Huku wabinsani wawili wakiona kumvamia mmoja ambaye amevalia jezi nyeupe, huku wakiwa wameshilikilia mpira akiwa ameweka juu.

Upande wangu wa kulia ni rais wa nchi ya kenya na upande wa kushoto ni rais wa mahakama ya kenya huku wakiwawanafuatwa na aliyekuwa naibu ya rais na upande mwingine rais nyuma yake kuna mlinzi wake.

Huyu ni aliye kuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga akiwa na wanachama wake wa chama moja ya kisiasa nchini Kenya wakiwa wanaonekana kumpa ama kupokeza mkono huku wakishabikia mkuu wao wa chama.

Hapa ni kituo cha Huduma Center hua tunaona watu ambao wanahudumiwa kupata vyeti vya kuzaliwa. Upande mwingine tunaona mtu ambaye anapata huduma za kulipa kodi.

Hawa ni mashabiki wa timu moja nchini. Wakiwa wakitabasamu naona wanashabikia timu yao huku wamevalia mijezi za waisani ambao wamehesani mchezo huo wa SportPesa.

Hawa ni mashabiki wa Bandari fans huku wakiwa wanashabikia timu yao wakiwa wamenyoosha mabango yao wakifanya mashati wakifanya shati ambalo limeandikwa majina ya timu zao.

Hawa ni wanachama wa chama moja ya kisiasa ya KANU huku msimamishi ya chama akiwa anamvalisha mmoja anajuinga na chama yao ya KANU.

Hawa ni wachezaji ambao wanafanya mazoezi kabla ya kuingia uwanjani mpira huku akiwa na koja wao wachezaji hawa wamevalia ya makwnda rasmi ya kuchezea nayo mpira.

Hawa ni mashabiki wa timu ya Gor mahia huku kuna mashabibiki sugu ambaye amejichora mwili wake kwa rangi ya timu hiyo huku akiwa ameandika jina ya timu ya Gor mahia kama pia bango lingine kwenye mkono wa kushoto.

Hawa ni mashabiki wa timu, moja huko nchini wakiwa wenye tabasamu, na kushabikia na kuinua mikono yao juu na wengine wakichukua mapicha, wakichukua picha kutoka kwa wenzao.

Hawa ni wachezaji wa mkeka ambao ni wanawake wawili ambao wanaonekana kucheza mkeka huo wakiwa wanang'ang'ania mpira huo ili kufunganamabao.

Hapa ni huduma za serikali, zinapeanwa kwa wahudumu ama wananchi ambao wamepanga foleni, ili wapate huduma hizo, tunaona wafanyalazi wa huduma, na wakuu katika serikali wakiwa wamesimama wakipeana huduma hizo.

Nchini Kenya hapa ndipo mahali ambapo huduma zote za serikali hufanyiwa. Huduma zote katika idara zote wakenya wakiitaji huduma Huwa wanaenda kufanyiwa huduma. Hizo kupata hizo huduma zote katika kituo ya huduma center. Tunavyoona hapo ni baadhi ya wakenya ambao wanapewa huduma katika huduma center .

Hii ni cheti cha kuzaliwa kwa mtu. Inahusisha jina la mhusika, hospitali ambayo yeye amezaliwa, jinsia yake kama ni ya kike ama kiume, daktari ambae alimhudumia akiwa hospitalini na sahihi ya mkuu wa kupeana hivi vyeti.

Aliyekuwa rais na aliyekuwa jaji mkuu wa korti la kenya wananongezana nje ya ikulu ya Kenya huku majaji wengine wakiwa wanakondolea macho rais.

Hawa ni wachezaji ambao wanacheza mpira katika uga mmoja, huku wakiwa wameonekana kucheza mpira na wachezaji wenye wamevalia nguo nyekundu akiwa anaonekana kuvamiuwa kabisa na mpizani wake upande mwingine.

Hii ni barabara tunayoona na dimbwi la taka ambayo imetabakaa kando ya barabara hiyo ikiwa inaonekana kwenye kutabakaa na uchafu mingi na maji ambayo maji chafu ambayo imechakaa hapo pale.

Hawa ni watu ambao wanatafuta huduma katika sehemu ya malipo katika kituo cha huduma, kituo cha kupata huduma za serikali za huduma center, wanaonekana kunongezana na mhudumu anayefanya kazi katika sehemu pale anapeana huduma za mpesa na huduma za benki.

Wacheza mpira hapo wako kwa harakati ya kujumbiana wakisherehekea kama kuna bao ambalo limefungwa ,huku wengine wakiwa wanatabasamu sana jinsi ambavyo wamecheza mchezo huo.

Hii ni huduma moja ya serikali inayohusisha uhamiaji kutoka nchi moja hadi nyingine. Hapa wanaonekana wahudumu ambao wanapokea huduma katika kituo hicho wakiwa wamepanga foleni wengine wakiwa wanapewa huduma.

Hii ni bodi maalum inayosimamia uchaguzi katika nchi ya Kenya. Inaonekana kufanya usajili wa wapiga kura katika kituo fulani.

Mashini hii ni mashini ya kuchimbua. Tunaona mashini inachimbua mifereji ya kupitisha maji taka katika mifereji hiyo. Mashini hii ni baadhi ya mashini inayotumiwa katika majengo, kutengeneza mabarabara na fereji za kupitisha maji.

Upande wangu wa kushoto ni rais wa kenya, upande wa katikati ni jaji mkuu wa wa kotini kenya, alafu upande wangu wa kulia ni spika wa wabunge la kitaifa, wakiwa wanaonesha makubaliano katika sherehe ya siku ya mahakama ya kenya.

Huyu ni jaji mkuu akiwa anachukua kiapo chake cha ofisi akiwa na mkuu wa mashirika ya serikali na katibu mkuu katika koti kuu ya Kenya.

Hii ni timu moja nchini Kenya inayoonekana kushabikia timu yao ya GorMahia pale uwanjani wakiwa wamevalia jezi zao za mchezo na wengine wakiwa wanaonekana kwa tabasamu mingi kabisa.

Jaji mkuu na naibu wa jaji mkuu wa koti kuu ya Kenya na jaji mwenzake uku wakipeana muhamuzi wa hii koti katika koti kuu la Kenya.

Mkenya anaulizia baadhi za huduma ambazo wanataka kufanyiwa pale katika kituo cha huduma centre, ivo ndivyo anaelekezwa na baadhi ya wafanyikazi kwenye kituo hicho cha huduma centre.

Hawa ni mashabiki wa timu ya kenya wakiwa wamevalia mavazi ya michoro ya rangi ya bendera ya nchi ya kenya wakiwa wanapiga firimbi na vuvuzela wakishabikia timu yao.

Mchezaji mwenye akionyesha uweledi wake, akichanga nahata kubashiri kuonekana hata mwenye hufunga bao kabisa, huko wacheza wengine wakichukua nafasi yao katika ugha huu.

Upande wangu wa kushoto tunaona jaji mkuu wa mahakama ya Kenya, Mrs. Koome. Upande wangu anayefuata ni aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua. Upande wa katikati tunaona rais wa Kenya, Rais Ruto. Upande mwingine tunaona naibu wa naibu mkuu wa koti kuu ya Kenya, alafu upande wa kulia tunaona aliyekuwa jaji mkuu wa Kenya.

Hawa ni wachezaji wa kike wanayo onekana kushabikia timu yao, huku wakipiga mayoee wengine wakipiga nduru wakiwa ni ishara ya kushabikia ya kwamba ni motisha wenzao ambao wanacheza uwanjani.

Hawa ni mashabiki ambao wamevalia nguo zenye bendera ya Kenya kuashiria hawa ni wazalendo huku wakiwa wanashabikia timu zao, wanawake kwa wanaume. Kando yake tunaona mzungu aliyeketi na anatabasamu pia. Hawa ni wachezaji wa rugby .

Hapa tunaona wanasiasa ambao wanaonekana wamebeba bango la mmoja wa mgombea ya kiti cha urais, huku wakiwa wameinua mikono yao juu wakiwa wanatangaza majina ya wagombeaji hawa.